Wanunuzi wa kike na wa kiume wakiwemo wauzaji wa jinsia ya kike na kiume wanapatikana humu. Kuna mboga za aina tofauti ikiwemo sukuma, kunde na kadhalika. Ni shughuli ya uuzaji wa mazao ya kilimo sokoni.

Soko la bidhaa tofauti tofauti za kilimo na bidhaa za kawaida kuna vitunguu, kuna pilipili, kuna dania kuna nyanya na kuna baadhi ya vitu ambavyo vina mfaidi binadamu.

Ni jumba la kijani kibichi lenye mahandishi ya M-Pesa. Jumba hili linatumika katika kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu. Imerahisisha sana kazi ya watu wanaotaka kutuma pesa mbali haiwahitaji kuweka pesa kwenye bahasha unatumia simu yako tu na unatuma pesa.

Mabasi saba yako kiwandani yakitengenezwa, mengine yana rangi nyeupe na mengine yana rangi ya manjano. Kuna maandishi ya lugha ya kichina katika basi moja. Magari haya yatatumika katika usafiri na uchukuzi.

Ni gari la uchukuzi lenye rangi ya fedha. Gari hili linatumika kuwa safarisha binadamu na mizigo. Lina magurudumu meusi na lina rangi tofauti za taa nyuma, ni gari zuri hili.

Ni magari yenye mitindo tofauti na rangi tofauti tofauti. Magari haya yameegeshwa kuonyesha kwamba kulikua na shughuli murwa ya usafiri ya wageni walienda kutembelea kitongoji flani.

Binadamu wanne wakiwemo wanaume wawili na wanadada wawili. Mwanadada mmoja anatembea huku mwingine akiwa amesimama na kujiegemeza na pia kuna wanaume wawili wamesimama dirishani mwa duka la maziwa.

Mavazi yamepangwa na mengine yamewekwa kuning'inia, yana rangi tofauti tofauti na maridadi sana. Mnunuzi yupo kule anajaribu kuchagua manguo haya, ili aweze kupata lake la kuvaa. Ni kazi ya uchuuzi wa manguo.

Gari la uchukuzi wa abiria na mizigo limeegeshwa, lina magurudumu meusi na gari lenyewe lina rangi ya fedha. Gari hili ni la muhimu sana katika usafiri wa binadamu.

Raha iliyoje baada ya kulimiliki gari lako la kwanza, utamuona mnunuzi huyo akikagua gari hili huku akitabasamu, kuashiria kwamba amefanikiwa kulipata gari hili. Kwa kazi ngumu aliyoifanya kuinunua, gari hili litamsaidia sana kwa shughuli zake za usafiri wa hapa na pale humu nchini.

Mwanamke aliyevalia sare nyekundu, anaonekana akitabasamu akiwa ana uja uzito, kwenye bango ya bima ya Jubilee. Bima ni muhimu sana katika maisha yake, kwa kuwa itamsaidia kulipa kodi ya hospitali, ili kujisaidia wakati wa uja uzito na kujifungua.

Ni duka la jumla lenye bidhaa kadha wa kadha. Kuna maziwa yamepangwa huku kukiwa na wanawake wawili. Mmoja aonekana kuwa mhudumu wa duka hilo na yule aliye nyuma yake aonekana kuwa ni mteja aliyeenda kununua bidhaa kwenye duka hili.

Ni soko la champali zilizoundwa kwa mikono zenye urembo ,champali hizi zaweza kumpatia muuzaji mwenyewe mapato ,na mnunuzi lazima awe na pesa taslimu za kununua champali hizi ili aweze kutembea na ubora na urembo.

Tangazo la bima ya afya inayojumuisha familia nzima. Hapa twawaona wazazi wawili wakiwa na wanao. Mzazi wa kiume, ambaye ni baba ya watoto hawa wawili, anaonekana akiwa kati ya mtoto wake wa kike na mtoto wake wa kiume, wanakula staftahi. Mama aliye kule nyuma ni mamake watoto hao.

Hili ni gari la usafirishaji wa binadamu. Gari hili lina uwezo wa kuenda sehemu za mbali sana humu nchini. Laweza likafika sehemu yoyote bila shida yoyote kwa kuwa lina nguvu na uwezo wa kuenda mbali sana.

Ni soko ya magari ya kifahari yaliyoegeshwa mbele ya jumba ambapo yanauzwa. Magari haya yaweza kutumika katika usafiri na kuleta fedha zitakazo tumika kujenga uchumi na maisha ya wakenya. Magari haya ni makubwa na ni magari ambayo yana utulivu ukisafiri ndani yao.

Ni gari la aina ya Toyota Prado, gari hili ni gari la kifahari na lina starehe sana. Gari hili lina bei ya juu unapolinunua, ya kuhitaji uwe na pesa mingi mfukoni au kwenye benki ili uweze kulimiliki gari hili.

Huu ni usafiri wa magari kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kuna gari moja kubwa lillilobeba magari mengi madogo madogo kutoka sehemu moja ya nchi hadi nyingine. Usafirishaji huu unahakikisha magari yanawasili salama.

Ni gari la kibinafsi lenye rangi nyeupe. Gari hili laweza tumika katika hali mbalimbali za uchukuzi. Laweza kutumika kuwasafirisha wanafunzi ikiwapeleka shule au kufanya kazi ya teksi ya kuwasafirisha watu kutoka sehemu mbalimbali hadi wanakokwenda.

Pesa ni sabuni ya roho, kitu ambacho chaweza kuletea raha. Noti hizi za elfu moja ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya binadamu, ili kununua au kufanya chochote anachohitaji.

Ni usafirishaji wa magari mapya yanayoenda kuuzwa. Magari mapya ni muhimu sana katika maisha yetu kwa vile yanaleta mapato unapoyauza. Gari hili unaloliona hapa hivi imelipwa ili kusafirisha magari haya.

Hili ni gari la usafiri. Limeegeshwa kwenye kokoto. Linatumika kuwaafirisha binadamu, wanafunzi hata mizigo. Gari hili lina umuhimu sana katika maisha yetu, kuhakikisha kwamba tunawasili popote pale tuendapo.

Ni sarafu mpya za shilingi mia moja za Kenya zilizo na picha ya aliyekuwa raisi hayati mzee Jomo Kenyatta. Sarafu hizi zaweza tumika kununua vitu kadha awa kadhaa zikiwemo mboga sokoni, mavazi, viatu hata kulipa kodi zinazohitajika maishani mwetu.

Kuna bidhaa kadha wa kadha humu sokoni. Kuna ndizi, kuna nyanya, kuna maembe, kuna machungwa na mananasi na vyakula tofauti tofauti. Muuzaji wa kike aliyevalia fulana nyeupe aonekana amesimama kando ya bidhaa zake.

Mfanyibiashara au mchuuzi wa matunda ameketi akiwa katika sehemu yake rasmi ya kazi akiuza matunda tofauti tofauti yanayotuletea afya. Matunda ni chakula cha muhimu sana ya kuhakikisha ya kwamba tuna nguvu ya kupigana na maradhi mwilini.

Ni gari jeupe lenye thamani sana liitwalo matatu. Gari hili linatumika katika uchukuzi wa abiria kutoka sehemu moja nchini hadi nyingine. Gari hili linaweza likawabeba watu na mizigo. Yampasa mtu awe na nauli itoshayo ili kusafiri kwenye gari hili.

Ni duka la kupokea na kuuza magari. Kuna ofisi hapo yaonekana na kuna magari mengi yamepangwa, ili mteja yoyote anapotembea ndani, anakutana nayo na kuchagua gari ambalo limemfurahisha. Uuzaji wa gari una pato mzuri sana na mnunuzi wa gari hii lazima awe na pesa taslimu za kununua gari lenyewe.

Magari ya kifahari yanayopatikana katika soko liuzwalo magari yamo katika jumba. Magari haya ni meusi na kuna mekundu na kuna rangi samawati. Magari haya ni mazuri katika shughuli za usafiri.

Ni sokoni, kunapatikana bidhaa tofautitofauti za ukulima sehemu hii. Bidhaa hizi mnunuzi anaenda na pesa kununua. Muuzaji naye anapokea pesa kutoka kwa mnunuzi, ili kupata pato lake la kila siku, na kukimu mahitaji yake.

Ni mazao ya kilimo yakiwa yamepangwa sokoni. Kuna nyanya, kuna vitunguu na kuna viazi. Yamepangwa hivi ili uweze kuchagua bila kusumbukana na upate unachokihitaji kwa haraka.

Ni biashara ya uuzaji wa gari. Muuzaji wa gari aonekana akisalimisha funguo kwenye mmiliki mpya wa gari, katika sehemu ya uuzaji wa gari, au yaweza kuwa pia ni zawadi anayoipokea kwa kazi njema aliyoifanya.

Gari hili dogo nyeusi ni gari la maana sana kwa mumiliki wake. Gari hili halitumii mafuta mengi na ni gari ambalo ni rahisi sana kulimudu. Gari hili laweza likaenda miendo mifupi mifupi kuhakikisha ya kwamba mwenyewe hatumi fedha mingi.

Ni maandishi katika lugha ya kimombo yanayotafsiri hivi. Usiache janga lizamishe biashara yako. Hili ni tangazo la bima linalowasaidia wafanyibiashara. Bima ni muhimu ili kuzuia majanga au kukusaidia wakati janga linapokumba biashara yako.

Ni gari la uchukuzi la kuwabeba binadamu na mizigo na kusafirisha katika sehemu tofautitofauti humu nchini. Gari hili lina uwezo wa kuwabeba abiria kumi na nne kuendelea. Gari hili lina nguvu ya kuipanda milima na kuteremka mabonde na kufika katika sehemu mbalimabali humu nchini.

Kuna bidhaa mbalimbali za ukulima zionekanazo hapa. kuna nyanya, kuna hoho, kuna dania na kuna vitunguu pia kuna ndimu. Bidhaa hizi ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba afya ya binadamu inanawiri.

Kuna aina tofauti ya bidhaa za ukulima zinazoonekana hapa. Kuna tikiti maji, kuna ndizi, kuna mananasi, kuna machungwa, na kuna matunda tofauti tofauti yaliyopo katika sehemu hii.

Ni soko la jumla lililo na wafanyibiashara wengi na wanunuzi kadhaa. Kuna aina mbalimbali ya bidhaa zinazoonekana hapa. Kuna machungwa, kuna viazi, kuna ndizi na kuna maembe na pia kuna wanunuzi ambao wanaonekana wakichagua bidhaa na kuna wauzaji waliojitolea kuwauzia wanunuzi hao.

Ni duka la uuzaji wa maziwa. Twaiona taswira ya ng'ombe iliyobandikwa kwenye ukuta na milango vyake pia imebandikwa alama za maziwa. Maziwa ni muhimu sana kwa vile ukiyauza utapata pato na pia ni lishe kwa binadamu.

Hili ni soko la nguo ya aina za mitumba. Kuna mitindo tofauti na rangi tofauti tofauti za nguo zilizo wekwa hapa. Kule mwisho kuna mtu aonekana kua muuzaji. Nguo hizi zina umuhimu sana kwa wakenya kwakua bei yao si ghali.

Ni soko la wazi lenye mboga za kijani. Kuna muuzaji anaye mhudumia mteja wake akimuuzia mboga huku kuna wateja wengine wakionekana kule mbele wakijaribu kuchagua mboga. Kando huku kuna wauzaji wengine wakiwa wanawasubiri wateja wengine waje kununua mboga zao.

Katika soko la uuzaji wa nguo, kuna baadhi ya nguo ambazo watu huenda kutafuta zenye rangi tofauti na mitindo tofauti. Kuna binadamu tofauti ambao wanaeza enda kutafuta nguo zao za kike au za kiume kulingana na maisha yao yalivyo.

Ni biashara ya uuzaji wa shanga na vipini vya kiasilia. Pia twaweza tukaona mishipi ambayo imetengenezwa kwa mikono humu nchini. Biashara hii ni nzuri na imenoga katika sehemu chache nchini.

Ni sokoni kunapouzwa bidhaa za ukulima. Twaona bidhaa tofauti tofauti ambazo zapatikana mashambani. Kuna hoho, kuna dania, kuna kitunguu, kuna nyanya, kuna pilipili na pia kuna viazi na pia kuna mnunuzi ambaye aonekana upande ule mwingine akichagua bidhaa hizo.

Ni soko la wazi. Laonekana likiwa na wauzaji wengi na wanunuzi. Soko hili lina matunda mengi na lina watu ambao pia wameenda kufanya biashara yao ya kila siku, ili kujikimu kimaisha. Soko hili ni la muhimu kwa kuwa vyakula vyanunuliwa huko, ili wakenya na binadamu wengine wapate lishe.

Kuna vitunguu vingi. Vingine vipo chini na vingine viko juu ya gari. Kuna watu wawili, mmoja yuko juu ya lori na mwingine amesimama chini kando ya vitunguu vilivyopangwa chini. Yaonekana vitunguu hivi vimesafirishwa na kufikishwa kwenye soko, ambapo vitauzwa kwenye wanunuzi wengine.

Kituo cha ubadilishaji wa sarafu za pesa za kigeni kinachoitwa Sunny Forex Bureau. Kuna huduma za utumaji wa pesa na kupokea pesa za aina ya M-Pesa, Moneygram na Western Union.

Magurudumu mengi yakiwa tayari kuuzwa yamepangwa. Magurudumu haya ni mapya ni magurudumu ya magari ya kisasa. Bei ya magurudumu imepanda kwa kiwango cha juu kwa msimu huu tuliomo. Magurudumu ni kiungo muhimu katika gari.

Hili ni gari la aina ya Subaru. Gari hili linatumika katika uchukuzi wa kibinafsi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ni gari ambalo lina nguvu sana kukwea milima na hadi kuteremka mabonde na sehemu ngumu ngumu katika nchi hii. Gari hili lina maana sana katika usafiri wa sehemu zenye hali ngumu ya ardhi.

Ni magari yameegezwa ya usafiri kutoka sehemu tofauti tofauti humu nchini. Kuna gari nyeupe, kuna gari nyeusi, kuna gari la usafiri wa abiria na kuna gari lingine la kubeba mizigo. Magari haya yanakaa yametoka katika sehemu tofauti tofauti humu nchini.

Hili ni soko linaloonekana kufanya kazi ya uuzaji wa kabeji. Kabeji ni chakula kizuri na kinaleta mapato mazuri katika mkulima na muuzaji anayefanya kazi hiyo sokoni. Kabeji ni chakula cha kila mwanadamu na kila mkenya.

Vitambaa vya kutengeneza nguo viitwavyo vitenge. Vitambaa hivi vyaonekana vimepangwa dukani kwa njia ambayo inamvutia mnunuzi. Vitambaa hivi vyaweza kutengeneza nguo zenye mitindo tofauti tofauti na mnunuzi anapoviona anaona nguo zilizo bora sana na za kutumika katika hali tofauti tofauti na sherehe mbalimbali.

Ni sarafu nyingi za Kenya za thamani ya shilingi elfu moja. Thamani hizi ni muhimu kwa ununuzi wa vitu vingi katika maduka ya majumla, maduka ya kawaida, masoko hata kufanya biashara zozote za kila siku, ikiwemo usafiri wa maeneo, maeneo mbali mbali ya humu nchini.

Ni bunda la sarafu za Kenya za shilingi za elfu moja. Mtu huyu ameshika mikononi pesa hizi ili aweze kufanya biashara. Pesa hizi zaweza zikamsaidia kununua vitu vingi na kufanya mambo mengi anayohitaji maishani mwake. Pesa hizi za Kenya zina thamani sana kwa watu wa kawaida.

Ni mahali pa kuuzwa nyama katika vipimo vidogo vidogo. Kunaonekana wafanyikazi humu ndani ambao wanaikata nyama hiyo, huku kukiwa na mwingine akisimama mbele yake, wote hawa ni wafanyikazi. Ununuzi wa nyama katika vipimo vidogo vidogo unasaidia katika kupata lishe la kila siku.

Upanzi na ukuzaji wa tikiti maji ni jambo linaloimarisha uchumi wa nchi. Zao hili likiuzwa katika nchi jirani laweza kuleta fedha, zitakazotumika na serikali ili kuhakikisha mambo ya serikali yanasonga vilivyo.

Ni gari la aina ya G-WAGON. Gari hili linaonekana lipo sokoni tayari kuuzwa. Gari hili lina bei isiyo ya chini na mnunuzi wake lazima awe amejipanga kifedha ili aweze kumiliki gari hili.

Ni magari yanayofanana kwenye miundo, lakini rangi zao ni tofauti. Kuna gari jeupe, jekundu, jeusi na kule kwingine kuna gari la kijivu. Magari haya ni mazuri sana katika usafiri wa kila siku, kama ungependa kusafiri na gari la kibinafsi.

Ni sokoni ambapo kuna bidhaa tofauti tofauti. Kuna viazi, kuna mahindi, kuna karoti, kuna nyanya, ndizi na kadhalika. Kuna wateja wanaonekana wakiwa humu sokoni wakitafuta bidhaa za kununua ili waende wakatengenezee jamii yao chakula.

Ni magari ya aina ya Mercedes Benz G-Wagon, yanaonekana yameegeshwa yakikaribia kuuzwa. Magari haya ni mazuri sana kwa vile yana starehe na ni magari ya kifahari. Magari haya bei yao iko juu sana na ni magari ambayo yana nguvu.

Gari hili limeegeshwa chini ya kivuli. Laweza kutumika katika hali mbalimbali za uchukuzi wa binadamu na mizigo, hata kusafirisha mali mbalimbali katika sehemu tofauti za nchi au mikoa.